Wahudumu wa serikali wa kutoa huduma kwa umma, wanawaonyesha wateja jinsi ya kujisajili katika huduma kwa kutumia bio metriki ambayo ni mtandao wa kielektroniki.

Aliyekua rais wa nne wa jamuhuri ya Kenya Bwana Uhuru Muigai Kenyatta, amejaa furaha nyingi kwa kumshika mwanamke mrembo mkononi na kumsalimu angalau. Nyuma yake kuna watu wengi wanaoshuhudia mambo haya.

Sehemu ya nyuma ya mto huu ina vitu vingi, mawe, taka, maji, nyasi na vitu vingi vimejazana na kurundikana kwa mkero wa hali ya juu.

Nembo cha chama cha Jubilii kinapendeza, ina kindege kilichom beba mmea ndani ya duara mwekundu. Ina maandishi inayosomeka Jubilee Mbele Pamoja iliyoandikwa kwa rangi nyekundu na nyuma ni rangi nyeusi.

Watu mashuhuri wa serikali, yani wanaohudumia katika serikali, wamevaa nguo za kupendeza, tai na wanawake wenyewe ni warembo kupindukia.

Wachezaji wa kandanda wa timu mbili wanachuana katika mchuano mkali zaidi, wengine wanakimbilia mpira, wengine wanaanguka, wengine wanasukumana na mashabiki pembeni wanafurahia mapambano haya.

Mashabiki wengi wa timu tofauti tofauti za kandanda, wamejumuika katika uwanja, kushuhudia mchuano wa vikosi hivyo. Wamevalia mavazi maalum yanayoambatana na timu hizo.

Watu wengi wamesimama katika sehemu moja maalum. Wameshikilia bendera ya taifa la Kenya. Wameinua mikono kuashiria ushindi wa jambo fulani pengine ni jambo la kisiasa. Kushangilia ushindi wa kura.

Naibu wa rais wa jamuhuri ya Kenya Bwana Kithure Kindiki, anaelezewa jambo kuhusiana na uhamiaji. Maafisa wenzake wamesimama nyuma yake na afisa wa kumpea ulinzi amesimama pembeni.

Wachezaji wa timu ya kandanda wanapambania ushindi wao kwa udi na uvumba. Wengine wanakimbilia mpira, wengine wanaanguka wengine wanainuka, wengine wanasukumana kupambania bao.

Rais wa tano wa jamhuri ya kenya bwana william Samoe Ruto, mkuu wa mahakama Martha Koome na speaker wa bunge Moses Wetangula wamejaa furaha nyingi. Wanapigwa picha katika sehemu maalum.

Wachezaji wa soka wa Bandari FC wamevaa jezi ya samawati, wamejaa furaha nyingi kumuombea mmoja wao aliyepatwa na msiba nyumbani kwao.

Mchezaji wa kandanda wa timu maarufu ya k d f wamesimama mahali pa kupigia picha. Wanasalimiwa na mkuu wa michezo wa nchi na anapongezwa kwa kazi nzuri aliyoifanya.

Kina dada ambao ni wachezaji wa kandanda wamesimama katika sehemu maalum ya kiwanja kupigwa picha ni wanadada ambao ni wa umri wa makamo. Nyuma yao kuna miti na mawingu yanayopendeza.

Bwana Rigathi Gachagwa ambaye ni mkuu wa chama cha DCP na alikua naibu wa rais wa Kenya amesimama sehemu flani kuelezewa jinsi kompyuta inavyo fanya kazi.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wamejumuika katika sehemu maalumu ya huduma za serikali. Wamekaa kwa utulivu wa kisubiria kuhudumiwa na wahudumu hao.

Wakuu wanaosimamamia huduma za kitaifa wamefika katika ofisi kuangalia jinsi shughuli za huduma kwa wananchi zinavyoendelea. Watu ambao ni wafanyikazi katika sehemu hiyo wamekaa pembeni kuskiza mawaidha.

Wanaume na wanawake wa mrengo fulani wa kisiasa wamejumuika katika jengo fulani kuzungumzia masuala fulani. Wameinua mikono juu kushangilia tukio katika jengo hilo. Wamevaa nguo za kupendeza za rangi tofauti tofauti.

Wananchi waliojaa huzuni wanaandamana kwa amani. Mmoja anapiga ngoma. Wamevaa nguo za kupendeza za rangi tofauti tofauti.

Rais wa jamhuri ya kenya wa sasa bwana William Samoei Ruto na jaji mkuu wa taifa la kenya wa sasa ambaye ni Martha Koome wanatembea kutoka nje ya jengo fulani. Wanaambatana na watu wengi ambao ni wanasiasa na walinzi. Jengo lenyewe limejengwa kwa miundo ya kisasa.

Wanaume, ambao ni wachezaji soka wamevaa, jezi nyeusi. Wamejumuika katika sehemu kushangilia ushindi wao. Mashabiki wamesimama upande mwingine katika jengo lililojengwa kwa kutathmia mchezo wakishangilia ushindi.

Mtaro wa maji chafu, unapitisha maji kutoka upande mmoja hadi mwingine. Kuna waya iliyofungwa mahali hapo pengine ni kuzuia watu na wanyama wasipite upande huo. Upande mwingine kuna miti iliyopandwa na mazingira yenyewe ni safi. Upande huu kinaonekana.

Mashabiki wengi wa timu ya taifa wamejumuika katika uwanja wa kitaifa, kushangilia mechi inayoendelea uwanjani. Wengi wao wamevaa jezi inayoambatana na jezi ya timu wanayoshangilia.

Aliyekuwa rais wa Kenya wa tano Bwana Uhuru Kenyatta anaonekana kuvalia suti nyeusi na tai nyekundu na shati jeupe. Anaonekana na viongozi wengine wakiambatana. Nyuma yake kunaonekana mlinzi aliyevalia sare maalum. Wanaonekana kuwa na furaha nyingi wakitembea na viongozi wakizungumzia jambo fulani.

Ni katika ofisi ya kutoa huduma za serikali. Vipakatalishi, tarakilishi na wahudumu wanaonekana kuwa na furaha nyingi. Wamevaa mavazi rasmi ya kazi. Ofisi yenyewe inapendeza kwa usafi uliodumishwa.

Katika ofisi ya kutoa huduma za umma za kiserekali kuna mtu wa huduma aliyekaa upande maalum wa kazi yake. Amevaa mavazi ya kazi, tarakilishi ipo mezani na maneno ya huduma kenya yameandikwa ukutani. Wateja wamekaa upande mwingine kuskiza.

Wahudumu wa bima ya NSSF wanaonekana kuwa watulivu kwenye ofisi zao kuna mteja ambaye ni mwanamke ambaye ana nywele za kiafro amekaa kuhudumiwa na mhudumu fulani ambaye anamwelekeza upande maalum.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wananchi wa Kenya, wamejumuika katika sehemu moja maalum kwa tamasha la kitaifa. Wameshika bendera za taifa la Kenya na kitambaa kikubwa cha chapisho la bendera ya Kenya. Wamevalia mavazi yanayoambatana na upendo wa nchi.

Upande wa juu mawakili wanakula kiapo. Mmoja ameinua Biblia na mwengine kitabu kitakatifu cha waislamu. Upande wa chini, mawakili wengi wamejumuika pamoja na watu fulani waliovaa suti kupiga picha.

Aliyekuwa rais wa tano wa jamuhuri ya Kenya Bw. Uhuru Mwigai Kenyatta, anaonekana kuwa mwenye makini mke wake yuko upande mwingine na jaji fulani namwambia kitu fulani cha kusema nyuma yake kuna watu wanaomsikiliza. Anaonekanakula kiapo cha kuwa rais wa tano wa jamuhuri ya Kenya.

Watatu, wa katikati akiwa bwana Orengo ambaye ni gavana wa kaunti ya Siaya. Upande wa kushoto ni jaji mkuu wa kisasa wa Kenya ambaye ni Martha Koome. Na upande mwingine ni mwanamke mwingine ambaye ni kiongozi fulani. Wamekaa jukwaani kuzungumzia swala fulani.

Ofisi ya kutoa huduma kwa umma imejengwa kwa muundo wa kisasa. Kuna vifaa vya kielektroniki na vifaa vya kawaida. Watu wawili ambao ni wahudumu wa ofisi hiyo wanangojea wateja wao. Viti vya wateja vimewekwa mbele yao.

Ofisi ya kutoa huduma za kiserikali, ina watu wanne. Wanaume wawili watanashati waliovaa suti za kufanana. Mwanamke mmoja amezamia kazi katika tarakilishi. Mtoto mdogo amekaa upande mwingine, kusubiria jambo fulani.

Aliyekuwa rais wa Kenya bwana Uhuru Kenyatta, mke wake Margaret Kenyatta na majaji wawili. Anaonekana kula kiapo mbele ya wananchi, kiapo cha kuingia ofisini kwa mhula fulani wa siasa.

Hafla ya serikali imehudhuriwa na wananchi wengi. Ni hafla ya kuwahamasisha na kuwafunza wananchi. Wahudumu wa serikali wamekaa katika mahema makubwa meupe kuwahudumia wananchi.

Shabiki wa kandanda wa mpira wa Gor Mahia wamejumuika kwa pamoja kutazama mechi inayoendelea nchini Kenya. Wamevalia mavazi yanayoambatana na timu ya Gor Mahia. Wengine wamejipaka rangi zinazoambatana na timu hiyo.

Wafanyikazi wa serikali, wa kutoa huduma kwa umma, wanaonekana kuwaelezea wateja wao, utenda kazi wao katika ofisi yao maalum. Ofisi yenyewe ni kubwa na imeundwa kwa ufasaha na kuwekwa vifaa vingi vya kazi.

Wafanyikazi wa serikali wamekaa upande mmoja kuangalia tarakilishi iliyowekwa mezani. Wanashughulikia jambo fulani. Watu wengine upande mwingine pia wametulia kwa kushughulikia shughuli zao. Chumba hiki kwa kweli kina watu walio na uchu wa kazi.

Wafanyikazi wa serikali wa kutoa huduma kwa umma wamezamia kazi zao. Wamevalia mavazi rasmi ya kazi. Barakoa za rangi ya samawati pia zimevaliwa. Wanabonyeza tarakilishi. Nyuma yao kuna maandishi yanayosomeka Huduma Kenya.

Katika ofisi kubwa ya kutoa huduma za umma kuna wafanyikazi waliovaa mavazi maalum, wamevaa maski za kisamawati. Wamezamia kazi katika tarakilishi zao, wateja wanasubiria kupata huduma hii.

Sehemu ya ujenzi wa serikali ina vitu vingi vinavyoambatana na kazi hiyo. Kuna tingatinga maalum ya kuchimba misingi. Upande mwingine ghorofa kubwa inaonekana. Miti ya kufurahisha pia imemea lakini katika sehemu ya ardhi tambarare.

Ofisi hii ni ya serikali. Ni ofisi ya kutoa huduma kwa umma. Imejengwa kwa muundo wa kisasa. Ina taa nyingi na viti vingi vya wateja kukalia. Wahudumu wamezamia kazi katika tarakilishi zao.

Wananchi wamekaa kwa utulivu katika sehemu fulani nje ya nyumba ya mabati. Wanajaza fomu kwa sababu ya shughuli fulani. Ni wananchi wa jinsia tofautitofauti wanaume kwa wanawake.

Wananchi wanawashabikia mrengo fulani wa kisiasa. Wamekaa katika ukumbi kusikiliza hotuba ya mwanasiasa fulani. Kuna mchanganyiko wa jinsia ya wanaume na wanawake. Wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti za kupendeza.

Kuwa rais wa tano wa jamhuri wa Kenya Bwana Uhuru Muigai Kenyatta amevalia suti ya kupendeza, amevaa shati jeupe na ameweka mkono mfukoni, anawaongelesha majaji waliovaa mavazi yao maalum ya kazi. Wamesimama nje ya ikulu ya rais, watu wengine wanaonekana upande mwengine wakiongeleshana.

Pasipoti ya nchi ya Kenya ina muhuri ya Kenya. Ni pasipoti mbili za rangi mbili tofauti, pasipoti nyeusi na samawati. Kando kuna bangili ya bendera ya Kenya.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome pamoja na majaji wengine, wamesimama nje ya jengo fulani kuwahutubia wanahabari. Hawajavalia mavazi yao rasmi ya kikazi.

Wanaume ambao ni wanariadha wa mbio za masafa mafupi wanakimbia kwa mwendo wa kasi. Upande wa nyuma kuna watazamaji waliokuja kutazama mbio hizo. Ni mashabiki wa watu hao wanaoshindana.

Wafanyikazi wa umma wanafanya kazi ya kutoa huduma ya umma. Wameketi kwenye viti maalum ,wamevalia mavazi maalum ya kazi na wamezamia kazi zao. Wanabonyeza vipatakalishi kuwahudumia wateja wao. Afisa wa polisi anaonekana anawasikiza kwa umakini.

Ofisi ya kutoa huduma za serikali, ina wateje wengi walio kaa kutulia kwenye viti vyao. Kuna vijidirishi vya kutoa huduma. Watu wamesimama nyuma ya ofisi hiyo kujadiliana jambo fulani.

Wananchi ambao ni wanaume na wanawake, wanajaza fomu katika mazingira ya kutoa huduma za kiserikali. Ni sehemu ya nnje. Wamekaa upande mwingine wa meza, kwenye viti vya kisamawati na simu na vifaa vingine vimewekwa kwenye meza hiyo.

Viongozi mashuhuri wa serikali, wanatia mkataba katika sehemu maalum katika ofisi za serikali. Wanaelekezwa na wahudumu wa serikali ambao ni mwanamke aliyevaa nguo ya nyeupe na mwanaume aliyevaa suti.

Umma wa serikali wa vitambulisho vya waliofika, wanaonekana kupata mafunzo kutoka kwa mkubwa wao ambaye amevalia kisamawati. Nyuma kunaonekana vitarakilishi na vipakatalishi ambavyo ni vinne vinakabiliwa kwa vyanda vya kazi. Watu wengine ambao wanaonekana kuwa maafisa wa tume hilo pia wanasikiliza.

Mwanariadha spesheli wa kuruka anashiriki mashindano ya kuruka. Anaonekana kuwa na furaha nyingi. Ametifua kivumbi cha mchanga baada ya kuruka kimo kirefu.

Wahudumu wa serikali wa kutoa huduma kwa umma, wamevalia mavazi rasmi ya kazi. Wamevaa barakoa za rangi ya samawati, mteja wao amesimama mbele yao. Ni mwanaume aliyevaa shati la rangi nyekundu.

Wakati ya wachezaji wa KDF waliovalia jezi nyekundu na timu nyingine waliovaa jezi ya manjano unaonekana kuwa mkali zaidi. Mashabiki wamekaa upande mwingine kutazama mechi hiyo kwa upole.

Watu watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja, wanaonekana kuwa katika chumba fulani cha kiteknolojia. Mwanaume aliyevaa suti inayopendeza, anamwonyesha mwanamke jinsi ya kutumia tarakilishi. Wanaonyesha picha ya mwanamke katika tarakilishi hiyo.

Kundi la wanaume na wanawake wamesimama katika jumba la koti pengine wanamngoja jaji aingie. Wanaonekana kuongea na kushika vijitabu kuzungumzia suala fulani. Wengine wana nywele za kupendeza, wengine wana viparangoto .

Wachezaji wa mpira wa kandanda wa timu fulani wanaonekana kujumuika kwenye upande mmoja wa uwanja. Nyuma yao kuna mashabiki waliotulia tuli pengine ni dakika za katikati ya mchezo. Mashabiki wenyewe...

Pasipoti za uhamiaji wa Kenya zinapendeza. Zimepangwa katika sehemu fulani. Pasipoti zenyewe zina mihuri ya Kenya na zina rangi ya samawati.

Mazingira ni ya kibiashara yanatoa huduma za posta na huduma za Mpesa. Muhudumu anaongea na wateja ambao ni mwanamme na mwanamke kuwashughulikia kuhusu jambo fulani.

Wachezaji wawili ambao ni wanaume wa timu tofauti za kandanda wamesimama upande mmoja wa kiwanja wamevaa jezi tofauti. Mmoja ana jezi nyeupe na shati la samawati. Mwingine ana kaptula nyeusi na shati ya rangi ya machungwa.

Wananchi wamekaa katika ofisi ya serikali kwa utulivu. Wengine wamesimama kuhudumiwa na wahudumu katika ofisi hiyo. Wengi wamekaa kusubiri kuhudumiwa.

Wanaume ambao ni wachezaji wa mpira wamejawa furaha nyingi, wamevalia jezi ya manjano na rangi za kijani kibichi. Wamejumuika upande mmoja kushangilia ushindi wao.

Wanasiasa wa mlango wa ODM wanaonekana kuwa na furaha nyingi. Kiongozi wao bwana Raila Amollo Odinga anahutubia watu hao waliojumuika katika sehemu hiyo. Wamevaa chepeo za rangi ya chungwa zilizochapishwa maandishi ya ODM.

Uwanja wa michezo umejenga ukajengeka, umejengwa kwa chuma na viti vya plastiki vya rangi tofauti tofauti vinaonekana upande wa nyuma. Mashabiki wamekaa kwenye upande wa nyuma kabisa wengine wamesimama uwanjani kutazama wanamichezo wa kuruka.

Cheti hiki ni cha mtu binafsi cha kuzaliwa. Ni cha rangi nyeupe, kina maandishi wa rangi tofauti tofauti kama vile meusi na maandishi madogo ya rangi nyekundu.

Ofisi ya kutoa huduma za serikali, ina wateja wengi, kina mama wamekaa huku wengine wamesimama kwenye foleni. Jengo lenyewe ni kubwa na limeandikwa maneno fulani yanayosomeka huduma na maelezo mengine.

Rais wa tano wa jamuhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, amesimama mbele ya halaiki kula kiapo cha urais. Upande mmoja mke wake, upande mwingine jaji na upande wa nyuma, wanasiasa wanaomsikiza.

Wanasiasa wa mrengo maarufu wa kisiasa nchini Kenya, wamejumuika katika sehemu moja kuwahutubia wanahabari. Wanaongozwa na aliyekuwa makamu wa rais wa zamani nchini Kenya Bwana Kalonzo Musyoka. Mabango yaliyoandikwa Kalonzo na maandishi mengine yanaonekana upande wa nyuma na katika sehemu ya mbele.

Mazingira haya ya kiofisi yanafurahisha kwa mpangilio wake maalum. Kuna viti vya wateja, vya rangi nyeusi vilivyopangwa kwenye foleni, mbele ya wahudumu waliokaa na kutulia tuli kwenye tarakilishi zao, kuangalia rekodi fulani. Mhudumu mmoja anaonekana amevalia vazi maalum la kazi na anahudumiwa na mmoja wa wahudumu.

Jaji mkuu wa sasa wa Kenya Martha Koome, anahutubia kikao fulani. Amesuka nywele kwa muundo wa kupendeza. Kwa hakika ni mrembo kupindukia.

Wafanyikazi wa serikali wa kutoa huduma kwa umma wamekaa kitako katika sehemu yao ya kazi. Wamevalia barakoa za samawati. Wanawahudumia wateja wao kwa ufasaha.

Ni jengo kubwa lililojengwa kwa ufasaha na miundo ya kisasa. Ni jengo la kutoa huduma kwa wananchi la serikali. Jengo lenyewe limeandikwa maneno yanayosomeka Huduma Kenya. Wafanyikazi wa jengo lenyewe wamesimama nje ya jengo hilo. Wamevaa sare maalumu za kazi.

Wanachama wa mrengo fulani wa kisiasa, wamekaa katika sehemu maalum, kuhudhuria kikao cha kisiasa. Kina mama hao wamevalia kofia zilizoandikwa Tuko Pamoja. Chepeo zenyewe ni za rangi nyekundu. Mama mmoja aliye na nywele za kupendeza anahutubia.

Mazingira ya benki yana watu wengi waliotulia kwenye viti vyao wengine wanangoja kuhudumiwa na wahudumu maalum. Watu wenyewe ni wa jinsia tofauti tofauti kuna wanaume na wanawake waliovalia mavazi...

Wanaume, ambao ni wachezaji wa mpira wa kikapu wamejumuika katika sehemu moja kuinua kombe lao la ushindi juu. Wanaonekana kuwa na furaha nyingi. Wamevaa jezi yao ya rangi ya samawati.

Wananchi wa Kenya wamejaa katika uwanja mmoja nchini Kenya kuhudhuria mkutano wa serikali. Pengine ni maadhimisho ya chama cha kiserikali au mojawapo ya siku kuu za serikali.

Wananchi wa Kenya, wamejumuika katika sehemu flani. Pengine wamekuja katika shughuli za kisiasa. Wamevaa mavazi yanayoashiria upendo kati yao. Wengine wamejifunga bendera kuonyesha upendo wa nchi.

Wa taifa la Kenya wanajihusisha na shughuli tofauti tofauti. Kuna mwanamke aliyeshika mwavuli ulioandikwa Millicent Omanga Mama Miradi na picha yake iko katika upande mwingine. Watoto wamesimama kuangalia mzee anayeuza mayai.

Jengo kubwa limejengwa kwa muundo wa kisasa. Lina madirisha mengi. Na upande wa chini, kuna vitu na watu wanaotembea. Pikipiki zinaonekana kuegeshwa kando ya jengo hilo. Magari ya kupendeza yanapita upande mwingine.

Wanadada waliovaa jezi maalum wanacheza mpira wao kwa bidii. Upande mwingine, mashabiki wamekaa kwa utulivu kutazama kinyang'anyiro hiki.

Wanawake wawili, mmoja amevaa nguo ya kijani kibichi, na mwingine amevaa mavazi rasmi na koti jeusi, wanaonekana kuangalia tarakilishi ambayo iko mbele yao kwenye meza. Tarakilishi yenyewe inaonyesha kitu fulani, wanawake wenyewe wanaangalia kwa makini jambo ambalo linaonyesha kwenye tarakilishi hiyo

Katika ofisi zinazotoa huduma kwa umma, wanaume fulani wamekaa pembeni pengine kupewa huduma hizo. Kuna watu waliosimama nyuma ya mhudumu kuonyeshwa kitu fulani kwenye tarakilishi.

Poster ya masuala ya sheria ina rangi tofauti tofauti za kupendeza. Ina rangi nyeupe na rangi ya kimanjano. Ina maandishi yaliyoandikwa kwa wino mweusi, yanayoambatana na maelezo ya sheria. Ina muhuri wa serikali ya Kenya.

Wanadada ambao ni wachezaji wa mpira wa vikapu wanaonekana kutulia, wanatazama wachezaji wenzao wakiwa kwenye uwanja wakicheza mchezo fulani. Wanaonekana kushangilia.

Katika ofisi za kutoa huduma kwa uma, kunaonekana kuwa na watu wengi, wafanyakazi wa Huduma na wateja waliokaa kwenye viti maalum kuongojea kuhudumiwa. Upade mwingine kunaonekana ni washika doria waliojaa furaha kuhusu jambo fulani.

Ofisi ya kutoa huduma za serikali ni kubwa. Ina rangi tofauti tofauti za kupendeza. Imeandikwa maandishi ya Huduma Kenya. Ina viti vya wateja. Wateja wamekaa kwenye viti hivi kusubiria kuhudumiwa. Wateja wenyewe ni wanawake na wanaume na watoto.

Wanasiasa wa mrengo fulani wa kisiasa, wamekaa na kujumuika katika sehemu fulani. Wamevaa mavazi yanayoambatana na rangi ya chama chao. Mavazi yao ni ya rangi ya samawati na vyepeo vya rangi hiyo hiyo. Ni watu wa jinsia tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume. Watu waliovaa suti pia wanaonekana.

Mashabiki wa timu fulani ya soka wamejaa furaha tele. Wengine wameinua mikono juu, wengine wameinua mabango yaliyoandikwa maneno tofauti tofauti. Wamevalia jezi zinazoambatana na timu zao.

Vitambulisho vya Kenya vyenye vilivyofungwa katika makundi tofauti tofauti, vimepangwa kwa ufasaha na kuwekwa kwenye visanduku mezani, meza yenyewe ni ya mbao, kuna mkono wa mtu anaye ashiria kuomba kupewa kitambulisho chake, upande mwingine pia vijiboxi vinaonekana.

Mashabiki wa timu ya taifa wamejumuika katika sehemu moja ya kiwanja cha mpira kushangilia ushindi walioupata. Wamebeba bendera wengine wameinua mikono na wamejaa furaha nyingi kwa kweli wanapenda taifa.

Mashabiki wa timu maarufu nchini wamejaa furaha nyingi, ni wanaume kwa wanawake. Wamevaa jezi zinazoambatana na timu hiyo. Wengine wamejifunga vitambaa wengine wanainua mikono juu na wanaongelea jambo fulani.